Sehemu ya nje ya benki ambayo kuna gari jeusi lililopakiwa karibu na lango la mbele, kuna gari jingine la rangi ya chungwa. Jengo la benki lina alama na mabango yenye vioo vya mbele.

Sehemu ya ndani ya mgahawa mtu aliyevaa shati la waridi anamimina kwa makini kinywaji kutoka kwenye chupa hadi kwenye kikombe cha kupima, hatua inayohitaji umakini na usahihi hasa katika mazingira ya kutengeneza vinywaji.

Chupa mbali mbali za pombe zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye shelfu ya nyuma zikionesha mkusanyiko wa vinywaji bei na radha tofauti muonekano unaweza kuhusishwa na baa ya kisasa.

Mgahawa ulioandaliwa kwa ustadi, ikiwa na chupa mbalimbali za vinywaji vya pombe. Mtu mmoja aliyevaa shati jeupe amesimama nyuma ya kaunta. Huenda ndiye mhudumu au mfanyakazi wa eneo hilo.

Sehemu ya ndani ya mgahawa wa kisasa, uliojaa mvuto na ubunifu na hali ya utulivu, samani za mbao zilizopangwa kwa ustadi zinaunda nafasi rafiki kwa mteja, mwanga wa kutosha ambapo huongeza mvuto wa jumla wa mahali hapa.

Sehemu ya ndani ya jengo kuna meza ya kioo iliyoandaliwa kwa ajili ya wateja ikiwa na nyaraka za mauzo, huku magari ya huduma na yale yanayouzwa yakiwa yameegeshwa nje kwa mpangilio maalumu.

Eneo la wazi la nje lililopangwa magari yakionyesha utulivu wa mazingira ya kibiashara au taasisi. Gari jeupe lililo mbele lina magurudumu yanayong'aa ikionekena kuwa ni jipya.

Sehemu ya ndani ya gereji yenye mwanga wa kutosha na nafasi pana. Magari mawili yameinuliwa juu kwa kutumia vifaa vya kisasa vya kuinulia magari vya rangi ya bluu. Yakisubiri kufanyiwa matengenezo au ukaguzi wa kitaalamu.

Magari mapya meupe, yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wazi lenye lami safi, yaking'aa kwa rangi tofautitofauti, kuonyesha maandalizi ya kitaalamu kwa ajili ya mauzo au usambazaji katika soko la kisasa.

Gari jeupe likiwa limeegeshwa ndani ya ukumbi wa kisasa la kibiashara linaohusika na kuuza magari, sakafu ni safi na yenye kung'aa ikionyesha hali ya usafi na mpangilio makini wa eneo hilo.

Duka dogo linalojulikana kama "wisti na maziwa" likiwa na bango lenye mchoro wa ng'ombe. Nje ya duka kuna chupa kubwa za plastiki na mtungi wa chuma. Viashiria vya biashara ya maziwa vinavyofanywa kwa kiwango kidogo au chakati, pengine katika mazingira ya kijiji au mtaa wa jiji.

Eneo la biashara la maziwa lenye mtindo wa uchoraji na usanifu wa ukuta una ujumbe wa biashara unaoeleza kuwa wateja wa maziwa mtu mmoja amesimama mlangoni amevaa shati jekundu na suruali ya bluu wenda ni mteja au mfanyakazi wa eneo hilo.

Sehemu ya mbele ya duka la saluni, lililoko chini ya jengo la ghorofa moja au mbili. Duka hilo lina alama ya saluni kwenye ukuta na kuna picha na matangazo mengi yanayopatikana kwenye ukuta na dirisha.

Sehemu ya nje ya duka, lenye rangi ya bluu, lenye mchoro wa ng'ombe, ikiashiria kuwa duka ni ya maalumu la biashara za maziwa. Mtu mmoja amekaa karibu na mlango, labda akihudumiwa au akifanya kazi sehemu hiyo.

Mashine nne za kuuza maziwa zimepangwa vizuri, ikiwa na rangi na muundo wake wa kipekee, kuna picha za ng'ombe huku kila mashine ikiwa na sehemu ya kuingizia pesa na kuchagulia bidhaa.

Sehemu ya mbele ya duka ambalo juu ya mlango kuna mabango yanayoonyesha bidhaa mbalimbali, inaonekana kuwa sehemu ya biashara inayouza bidhaa za maziwa kama vile; maziwa freshi, mtindi au siagi.

Duka la maziwa, linaloonekana kuwa na rangi nyeupe iliyopambwa kwa matangazo ya maziwa na picha ya ng'ombe juu ya dari, kuna mtu mmoja aliyevaa nguo ya bluu, anaonekana kama yeye ndo mteja akinunua bidhaa hizo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la manunuzi, kukiwa kuna shelfu zimepangwa bidhaa za maziwa. Mtoto mmoja amesimama kando ya sehemu hiyo, akiangalia shelfu kwa umakini.

Watu watatu wamesimama nje ya duka, mmoja wao amevaa koti jeupe la kitaalamu labda mfanyakazi wa afya au mhudumu wa maziwa, huku wengine wawili wakivaa mavazi ya kawaida. Muonekano unaoashiria shughuli za kila siku katika biashara za maziwa.

Mtu aliyesimama mbele ya rundo kubwa na kifurushi cha maziwa ya kopo mazingara yanafanana na duka kubwa la jumla likiwa na shelfu zilizojaa bidhaa nyingine kwa mpangilio mzuri mtu huyu ameshika kifaa cha kazi kinachotumika kusimamia bidhaa.

Mtu mmoja anaonekana akimwaga maziwa kutoka kwenye chombo kimoja kwenda kwenye chombo kingine, huku akifanya kazi kwa uangalifu katika mazingira ya ndani yaliyojaa bidhaa mbalimbali kama vile makopo ya plasstiki pia chakula kwenye mashelfu.

Watu watatu walioketi nyuma ya kaunta ya duka la dawa au duka la rejareja ndogo wakiwa wamesimama na kuangalia bidhaa, wafanyakazi wamevaa jezi ya rangi tofauti ikiwa ni pamoja na jezi ya rangi ya buluu na ya kijivu.

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara akisimama karibu na mashine ya kisasa ya kutolea maziwa. Mashine hiyo imepambwa kwa maandishi yanayohamasisha unywaji wa maziwa safi, na ina picha ya mtoto na chapa mbalimbali zinazohusisha maziwa.

Kitanda cha mbao ambacho kipo tayari kuuzwa kikiwa na sehemu mbili za kulala, sehemu ya juu na cha chini, ngazi imepinda kidogo na ikitoa njia ya kufika kitanda cha juu.

Ndani ya jengo, samani mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio wa karibu, meza za mbao pamoja na vitu vya kutengeneza kwa mchanganyiko wa mbao na chuma, hii inaonyesha sehemu ya mauzo ya samani ambapo wateja wanaweza kuchagua bidhaa

Fundi seremala akiwa kazini akishika msumeno wa mkono akikatakata kipande cha mbao juu ya meza ya kazi, meza imejaa vifaa mbalimbali vya kazi kama vile: nyundo na vipande vya mbao vinavyoonyesha hali ya shughuli endelevu.

Sehemu ya ndani la duka la samani lenye chumba tulivu na mpangilio wa kisasa, sofa ya kijivu imetandikwa kwa mto wa rangi mbalimbali, zikiongeza uhai, haiba kisanaa katika mandhari ya kawaida.

Mbele ya duka la samani, nembo ya duka ikiandikwa kwa maandishi meupe na mekundu. Dirisha kubwa la kioo linaloonyesha sehemu ya ndani ya duka, ambapo kuna sofa na samani mbalimbali zinazopangwa kwa mpangilio mzuri kuonyesha ubora na mtindo wa bidhaa.

Sehemu ya nje ya duka la samani lililopangwa sofa nzuri kwa mpangilio maalumu, juu yake kuna bango na rangi la nyekundu na nyeusi ikielezea kinachofanyika katika sehemu hiyo.

Kitanda cha mbao kilichowekwa nje tayari kwa ajili ya manunuzi, kila kimoja kikiwa na muundoo wa juu na chini maarafu kama kitanda cha ghorofa. Mbao zimetumiwa zimeonekana imara.

Duka la samani lililoandaliwa kwa mpangilo mzuri, likiwa limejaa bidhaa mbalimbali za kuboresha nyumba au ofisi. Kuna sofa za aina tofauti viti, meza na samani nyingine zilizopangwa kwa safi. Zikiwemo zile zilizo na vitambulisho vya bei.

Shughuli ya ujenzi katika mazingira ya wazi, mtu mmoja akifanya kazi ya kiseremala akikata mbao, nyuma yake kuna watu wawili wamesimama wakifuatilia kushiriki mazungumzo, kuhusu maendeleo ya kazi.

Samani za mbao, kabati kubwa lenye milango minne, meza na viti viwili. Vimepangwa nje ya jengo la bati, zikionekana zikiwa katika hatua ya kutengenezwa au kurekebishwa. Katika mazingira yanayoonesha shughli za useremala.

Wafanyakazi wa ujenzi wakiwa kazini wakishughulika na mbao kwa kutumia vifaa vya kukatia wamevaa mavazi maalumu ya kazi yanayowalinda dhidi ya vumbi na vifaa vyenye ncha kali, pembeni yao kuna mbao zilizopangwa ikiashiria hatua ya awali ya ujenzi wa jengo au samani.

Samani za kisasa zimepangwa kwa ustadi ndani ya chumba chenye muonekano wa utulivu na utaratibu wa rangi, zikiwa tayari kuuzwa. Meza kubwa ya mbao, ikiambatana na meza mbili ndogo, inatoa nafasi ya kuweka vitu na kuendesha shughuli za familia.

Chumba cha kisasa kilichopangiliwa kwa ustadi na ubunifu kikitoa hali ya utulivu na usafi. Sofa iliyokuwa na rangi nyeupe iliyowekwa kwa umaridadi inatawala upande mmoja wa chumba. Huku mto wa kahawia juu yake ukiongeza rangi na ukarimu.

Vyumba viwili cha viti na masofa yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Mazingira yanaashiria sehemu ambapo inaandaa vitu hivyo na kuwekwa kwa ajili ya wanunuzi waje kununua.

Fundi ujenzi amesimama akiwa ameshika nyundo kwa mkono mmoja, huku kipimo cha urefu kikiwa shingoni mwake akionekana tayari kuendelea na kazi katika eneo lake la mbao, na vifaa mbalimbali vya ujenzi.

Chumba cha hoteli cha kulala, cha kifahari, chenye kitanda cha mbao kilichofunikwa na pazia nyeupe, vioo vya rangi ya kahawia na meza ndogo, yaliyopangwa kwa utaratibu mzuri kuvutia wateja.

Sehemu ya ndani ya mgahawa yenye samani nzuri zilizopangwa kwa utaratibu maalumu ambapo kuna watu mbalimbali wanaokunywa vinywaji na wanaosherehekea sehemu hiyo.

Watu watatu katika eneo la mgahawa wa kisasa yenye samani zenye mpangilio mzuri, mmoja amesimama akiwa amebeba begi kubwa la rangi ya kijani na bluu, linaloweza kuwa la safari au la kubeba vifaa maalumu, wengine wakiwa amesimama wakiweka vitu kwenye meza.

Sehemu ya ndani ya mgahawa, wenye samani za mbao zilizopangwa kwa ustadi mzuri na umakini; kuna watu watatu walioshikilia sahani ya vyakula , wakionesha watu ubora wa chakula wanachotengeneza.

Watu wawili wamesimama mbele ya ukuta wenye mchoro mkubwa wa asili, unaonyesha mazingira ya maji na ndege wakirukaruka au wakielea, huenda ni bata maji. Pembeni yao kuna bango likionyesha kuwa eneo ni hifadhi maalumu ya ndege. Mchoro huo unaongeza mvuto wa mahali.

Sehemu ya soko la wazi au duka la bidhaa za chakula, ambapo kuna mifuko na vyombo vingi vya plastiki vilivyojazwa na mbalimbali za mboga kavu, nafaka na viungo. mifuko ya mbele ina maudhui ya rangi tofauti kama nyeusi, kahawia na kijivu.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la manunuzi, kipande hiki kimepangwa mbogamboga na matunda. Kuna mboga kama spinachi lilivyoekwa kwenye masanduku ya bluu na ya rangi nyeupe.

Tukio la kila siku katika soko la mbogamboga na matunda, kuna watu wawili wakishughulika. Mmoja amevaa shati jeupe na ni mnunuzi na mwingine mwenye shati la bluu na ni muuzaji. Kwenye meza kumejaa bidhaa nyingi zinazovutia, kama nyanya, kabichi, machungwa, mayai na bidhaa zilizofungwa kwenye mifuko.

Soko kubwa la mazao yenye watu mbalimbali wakifanya biashara yao, vitu hivo vimepangwa kwenye vikapu na kwenye gunia, kuna mchele, nyaya, nazi, ndizi na mazao mengine.

Sehemu ya ndani ya jengo lenye watu kadhaa, wanaoshiriki katika shughuli za kibiashara au maonyesho ya bidhaa, wakichunguza kwa umakini bidhaa zilizopangwa juu ya meza, ukuta wa nyumba umejaa mabango na picha zinazovutia, zikitoa taarifa na matangazo kuhusu bidhaa hizo.

Soko lenye shughuli nyingi kundi la watu likionekana kushiriki katika ununuzi wa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye meza na ukutani. Mifuko ya mikono aina nyingi tofauti imetawala mandhari.

Soko la chakula lenye watu mbalimbali, wakifanya zao shughuli zao za kila siku kukiwa kuna mboga mboga zikiwa zimepangwa sakafuni juu ya magunia, biashara inaonekana ikifanyika eneo hili.

Sehemu ya ndani ya duka la bidhaa za mapambo ya ndani au maonesho ya kazi za mikono, yenye zulia zenye rangi za mitindo mbalimbali, yamepangwa kwa ustadi kwenye rafu na sakafu.

Ndani ya duka lenye mwanga mkali na kuvutia , shafu zimejaa mapambo ya rangi mbalimbali kama vile hereni, bangili, na vitu vya urembo vikionyesha ubunifu na utofauti wa bidhaa.

Watu wawili wakiwa wamesimama kwenye meza ya kuuza mboga na matunda katika soko la wazi au banda ndogo la rejareja wamekaa karibu na bidhaa mbalimbali kama nyanya, vitunguu, mboga na majani na vinginevyo.

Soko la wazi lenye; pilipili, karoti, nyanya ,mapera na vitunguu vilivyopangwa kwa mvuto. Watu wawili wamekaa wakichagua bidhaa, wakichangamana na mazingira ya biashara ya kila siku, yanayoonyesha uhai wa shughuli za kilimo.

Meza iliyopangwa bidhaa mbalimbali za mitindo kama viatu, nguo na vifaa vya kuvaa ikiwa sehemu ya soko la wazi au maonyesho ya biashara, bidhaa hizo zimepangwa kwa utaratibu wa kuvutia, viatu vimewekwa juu ya meza huku nguo zimening'inizwa nyuma.

Soko lenye msongamano wa watu, nyanya nyekundu zimepangwa kwa wingi kwenye vikapu na meza, zikichanganyika na mboga nyingine kama vile kabichi, ikiashiria uhai wa biashara, chakula na umuhimu wa masoko ya wakulima.

Maonyesho ya bidhaa mbalimbali za mapambo na matumizi ya nyumbani, ikiwemo sanamu na vitu vya sanaa. Vitu vimepangwa kwa wingi kwenye meza ya mbao, kwa nyuma kuna michoro mikubwa au mabango ya kuvutia yenye rangi nyinginyingi.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo meza zimejaa matunda mbalimbali kama ndizi, maembe, machungwa na mengine mengi yaliyopangiliwa kwa mvuto wa rangi na umbo. Wauzaji na wanunuzi wanashughulika haraka kila mmoja akifuata harufu ya biashara.

Soko la wazi yenye mazao safi vikapu vimejaa nyanya nyekundu ,vitunguu vilivyo komaa na parachichi zenye afya hulu wateja wakichagua kwa makini makini bidhaa wanazohitaji mandhari inaonyesha uhai wa biashara ndogo ndogo.

Sehemu ya ndani ya duka lililojaa mapambo ya kuvutia. Watu wanazungumza kwa utulivu wakichunguza bidhaa mbalimbali, kutoka taa za rangi zinazong’aa kama nyoya za jioni, hadi mapambo ya ukutani yenye muundo wa kipekee.

Watu wawili wanaoonekana katika mazingira ya soko ya vitu vya mboga mboga, ambapo pembeni yao kuna masanduku na vikapu vilivyojaa matunda; mmoja akionekana muuzaji na mwingine ni mnunuzi.

Shughuli za kawaida sokoni ambapo wauzaji wanauza mbogamboga na matunda kwenye meza zilizopangwa vizuri kuna nyanya, vitunguu na mboga nyingine zilizojazwa kwenye masanduku na kuonyesha hadharani kwa wateja.

Soko lenye shughuli nyingi na mandhari ya kuvutia lina matunda mbalimbali kama machugwa, mapera na mengine yamepangwa kwa uangalifu. Pembeni kuna mfanyabiashara akiaangalia kwa ustadi, akihakikisha kila kipande kinaonekana safi na kuvutia kwa wateja.

Muuza matunda amesimama kwa utulivu sokoni akishika mkungu wa ndizi kwa mikono yenye uzoefu, huku meza iliyo mbele yake ikifurika ndizi za kijani na za njano zilizopangwa kwa mpangilio wa kuvutia pamoja na matunda kama maembe.

Mwanamke aliyevaa kofia nyekundu akikaa katika soko la mboga akiwa na bakuli la matunda na mazao yake yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri kuvutia wateja.

Soko la wazi la mboga na matunda, ambapo kuna wauzaji kadhaa walioketi nyuma ya meza za mbao, zilizojaa aina mbalimbali za matunda, kama vile; machungwa, limao na matikitimaji, zilizowekwa kwenye vikapu vya mbao na mara kwa mara zikiwa zimefungwa kwa nguo za rangi.

Soko la mboga ambapo kuna wauzaji wameweka mifuko na masanduku ya mboga kando ya barabara. Mboga zinazojulikana ni: viazi, nyanya, karoti; zikiwa zimepangwa katika vikapu na masanduku.

Soko la mboga ambapo watu wawili wamejitokeza katika mazingira yenye bidhaa mbalimbali za kilimo, mmoja akivaa shati jeupe na ameshika mboga, yeye ni mteja na mwingine amevaa nguo nyekundu akionekana kama yeye ni mfanyabiashara.

Ndani ya duka la nguo lililo panga kwa ustadi, mashati na makoti ya rangi mbalimbali yamepangwa kwa utaratibu kwenye shelfu. Hali inayo dhihirisha wateja kuchagua mavazi wanayopenda kwa urahisi.

Watu wawili wamesimama karibu na meza yenye bidhaa mbalimbali katika mazingira ya ndani, yanyoashiria duka au maonyesho ya biashara, huku wakionekana kujadili au kuangalia bidhaa zilizopo.

Duka la nguo limepangwa kwa ustadi likiwa na shelfu zilizojaa nguo zilizokunjwa, huku viatu vikiwa vimepangwa kwenye ukuta wa nyuma; muonekano unaoonyesha nidhamu ya biashara na mbinu bora za kuvutia wateja.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo, ambapo nguo hizo zimening'inizwa kwenye mashelfu na pia zimevalishwa midoli, meza zimejaa vitu kama, viatu na mabegi, watu wanatembea wakiwa wanachunguza bidhaa hizo.

Sehemu ya ndani ya duka la manunuzi, lililopangwa kwa mpangilio likichangia mandhari ya biashara yenye mvuto wa kisasa, kuanzia kahawia tulivu hadi kijivu ya heshima. Mpangilio huu sio tuu kuonesha nidhamu ya muuzaji bali pia unawapa wateja nafasi ya kuchagua kwa urahisi.

Duka la nguo ambalo limepangwa kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia, kuna mabegi ya nguo zenye rangi na mitindo tofauti ,masharti jaketi na nguo za juu, vyote vikiwa vimetundikwa kwa utaratibu wa aina na rangi.

Midoli mitatu ya binadamu imepangwa kwa mstari ndani ya jengo. Kila moja ikiwa imevaa shati jeupe na suruali nyeusi, ikionekana kama mfano wa mavazi ya kazi katika mazingira ya kibiashara kwenye duka hilo.

Midori mitatu ya kuchezea imepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya shelfu, inaonyesha kuvutia macho ya watoto na wazazi wanao tafuta zawadi au vifaa vya kujifunza kwa njia ya michezo.

sehemu kubwa ya ndani tofauti nikiwa na chata na mabango, akiwa anaelezea kazi ya maduka wanazunguka humu ndani wakiwa shughuli zao mbalimbali

Sehemu ya ndani ya mgahawa yenye mandhari ya kuvutia, kaunta ambayo imepangwa kwa vinywaji na vifaa mbalimbali huku taa za njano zikitawala anga kwa mwanga wa joto unaoleta hisia ya utulivu na ukarimu.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo yenye mwanga wa kutosha, mavazi ya rangi za aina mbalimbali kama nyekundu na kijivu yaliyotundikwa kwa mpangilio mzuri kwenye wima na rafu. Yakionesha mitindo kwa wateja wa kila aina.

Mteja alievaa maski ya uso amesimama ndani ya duka la vyakula akichunguza bidhaa zilizopangwa kwenye masanduku ya plastiki, huku mboga mboga na matunda vikiwa mbele yake. Mandhari inaonyesha tahadhari ya kiafya za shughuli za kila siku za ununuzi.

Sehemu ya ndani ya duka la manunuzi, likionyesha kitengo cha bidhaa za pombe. Bidhaa zimepangwa kwenye shefu kwa utaratibu mzuri. Mtu mmoja aliyebeba sanduku la kusukuma akiwa anaangalia kwa umakini.

Sehemu ya ndani ya duka la maduka ya rejareja ambapo kuna mchanganyiko wa bidhaa za aina tofautitofauti. Upande wa kushoto Kuna viti vya plastiki vya rangi ya bluu na nyeupe kilivyopangwa kwa safu. Vinavyoweza kuwa vinauzwa au kwa matumizi ya wateja.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la manunuzi ina sherfu zilizopangwa bidhaa mbalimbali kama tambi, na vitu vingine vya kula nyumbani, sehemu hii imepangwa kwa utaratibu maalumu na mzuri.

Mtu aliyesimama kwenye korido ya duka kubwa la rejareja, mtu huyu amevaa gauni jekundu na yuko katika hali ya kuchunguza bidhaa zilizo kwenye shelfu. Shelfu zimejaa bidhaa mbalimbali hasa vinywaji na bidhaa za matumizi ya kila siku.

Sehemu ya ndani ya duka la vyakula bidhaa mbalimbali kama vinywaji na vyakula, vikipangwa kwa mpangilio maalumu wa kuvutia kuweka urahisi kwa mteja kuchagua anachokitaka.

Matunda, nafaka na vyakula vingine, vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye shelfu za duka; huku mabango ya kijani na njano yakionyesha bei, taswira inayodhihirisha upatikanaji wa vyakula mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la vyakula, hasa eneo la matunda na mbogamboga katika sehemu ya mbele kuna tikiti maji nyingi zilizopangwa juu ya meza ya maonyesho, zikiwa zimekatwakatwa zikisisitiza ubora, na mvuto wa bidhaa hiyo.

Mazingira ya ndani ya duka la vyakula yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna sehemu mbalimbali zenye vionyesho vyenye bidhaa tofauti, Dari ni la juu likiwa na chuma na taa zinazowekwa kwa ustadi ili kutoa mwangaza mzuri.